Mwanaume na mwanamke wameketi kwenye meza wakipitia nyaraka. Mwanaume anainama na kuandika kitu kwenye karatasi. Mwanamke anamwangalia kwa umakini huku akimwelekezea jambo. Wote wanaonekana kushughulika na mambo muhimu.

Tangi kubwa jeusi la maji limewekwa juu la jukwaa la chuma. Liko juu ya jengo dogo, kuna ngazi iliyounganishwa na jukwaa hilo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wanacheza kwenye uwanja wa nyasi. Baadhi wamevalia jezi za kijani na wengine jezi ya rangi ya machungwa. Jukwaa nyuma yao kumejaa mashabiki.

Jaji mkuu Martha Koome na majaji wenzake wawili, wanatabasamu huku wakiwa wamevalia majoho yao rasmi. Wote wanasimama kwenye ngazi za jengo.

Rais wa Kenya William Ruto anaonekana akiwa na jaji mkuu na maafisa wa serikali wote wanatembea pamoja kwenye zulia jekundu katika hafla rasmi. Walinzi wako pamoja na wao.

Mwanaume na mwanamke wamesimama mbele ya kundi la watu. Wakikabithiana hati, au faili. Wote wawili wanatabasamu. Wanavalia suti rasmi, kuashiria hafla muhimu.

Kikundi cha watu kimekaa kwenye viti wakisikiliza mwanaume aliyesimama mbele. Mwanaume huyo amevaa suti ya rangi ya mchanga. Watu hao wanaonekana wamekusanyika ndani ya jengo la umma.

Jaji mkuu Martha Koome, anatoa hotuba akishika kitabu chenye neno bibilia. Amevalia jovu lake la kazi na anasimama nyuma ya kinara cha hotuba chenye nembo ya jamhuri ya Kenya. Bendera za Kenya ziko nyuma yake.

Wanaume kadhaa wamesimama mbele ya jengo kubwa. Limeandikwa Department of Immigration Services Passport Control Office . Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya bluu, na mwingine aliyevalia suti nyekundu, wanaonekana wakizungumza. Kuna mlinzi aliyevalia nguo za kijeshi na barakoa.

Mwanamke anatabasamu amevaa jaketi ya jeans na shati la Bandari FC. Anatangaza ushabiki wake kwa timu kwa kushikilia skafu iliyoandikwa Bandari FC inaonekana kwenye uwanja wa mchezo.

Waraka wa the Judiciary human resource policies and procedures manual umewekwa mbele. Kifuniko kina nembo ya serikali ya Kenya na jengo la mahakama linaonekana kwa mbali.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wameruka juu angani kujaribu kuuguza mpira kwa kichwa. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya samawati na mwingine ya kijani na manjano.

Mwanaume amevaa pazia na kitambaa cha uso chenye nembo ya kanu na jogoo. Ujumbe kura kwa Moi unaonekana mara kadhaa. Hali hii inaashiria kampeni za kisiasa za zamani nchini Kenya.

Kundi kubwa la wanaume na wanawake, wamesimama na kuketi mbele ya jengo la the judiciary tribunals . Wengi wao wamevaa mashati meupe na kofia zenye nembo.

Watu watatu wamevaa nguo nyekundu na kofia, wameketi pamoja wakionekana wakijadiliana jambo. Mwanamke anaonekana akieleza kitu kwa umakini huku akimuelekezea mwanaume mmoja. Wengine wanafuatilia kwa makini.

Umati mkubwa wa watu umeketi kwenye viti, wakitazama tukio fulani. Wengi wamevalia mavazi mepesi na baadhi wamevalia tishati nyekundu au kijani. Wote wanaonekana kufurahia mazingira ya uwanja.

Afisa anampiga picha msichana mdogo amekaa kwenye kiti. Wafanyikazi wengine wa ofisi wanaangalia kompyuta huku makaratasi mengine yakionekana kwenye kabati la nyuma.

Mwanasiasa anasalimiana na mwanamke huku umati mkubwa wa watu ukimzunguka. Watu wengine wameshikilia bendera wakionekana kuwa na furaha. Inaonekana ni mkutano wa kisiasa.

Wachezaji wa mpira wa wavu wanaonekana kwenye uwanja wa michezo, wachezaji wamejipanga kwenye uwanja, wanajaribu kuzuia mpira usiingie upande wao, watu wametazama mchezo huo kwenye makini.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wakiwa ofisini, wakiwahudumia wateja. Baadhi yao wamevaa sare rasmi na barakoa. Mwanaume mmoja aliyevaa suti, anazungumza na wafanyikazi huku wengine wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta.

Timu ya wanawake wa mpira wa miguu wamepiga picha uwanjani. Wachezaji wengine wamevaa sare nyeupe na za kijani zenye neno chapa dimba. Baadhi wamepiga magoti na wengine wamesimama.

Manales amevalia jesi nyekundu, akiruka kwenye mashindano ya kuruka mbali. Anaonekana yuko angani baada ya kuruka, miguu moja ikiwa mbele jukua lenye mashabiki linaonekana nyuma.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi za manjano wanatembea uwanjani. Mchezaji mmoja ameinua mkono huku umati mkubwa wa mashabiki ukiwa umejaa jukwaani ukishuhudia mchezo.

Mteja anahudumiwa na mhudumu wa Huduma Centre. Mteja amevalia suti nyeusi. Anazungumza na mhudumu aliyeketi nyuma ya kaunta ya kioo. Baadhi ya huduma kuna vile M-Pesa, post pay na stample zinapatikana.

Wachezaji wa mpira wa kikapu waliokaa kwenye benchi. Wote wamevalia sare za blue na nyeupe. Wawili wamesimama. Mmoja wao akishangilia wachezaji wenzake.

Mteja amevaa suti na kofia akihudumiwa kwenye kaunta ya uhamiaji. Dirishani kumeandikwa immigration officer na passport application . Afisa anahudumia mteja huyu kupitia glasi. Hii inaonekana kuwa ofisi ya serikali.

Shimo kubwa la ujenzi limechimbwa kando ya mto. Kwenye ukingo wa shimo kuna tinga tinga kubwa la Hyundai. Bomba la zege linaonekana katikati ya shimo lenye udongo. Uchafu na maji pia vinaonekana.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, wanagombania mpira kwa nguvu, mmoja akiwa amemwangukia mwenzake. Mashabiki wamekaa kwenye jukwaa nyuma yao wakiangalia kwa makini. Wachezaji wengine wanasimama karibu.

Watu wamekaa kwenye meza ndefu iliyo na ishara ya info desk. Wanawake wawili wameketi mbere wakiwa hudumia wateja, na mmoja wao akiwa amevaa barakoa. Baadhi ya watu wanasubiria kuhudumiwa kwenye viti vya kijani na benchi.

Wanaume wanne wameketi wakiwa hofisini, wawili wameketi mbele ya meza kubwa uku wengine wawili wakiwa wamekaa mbele yao wanaonekana wako kwenye mkutano na wanajadiliana.

Wanasiasa wa chama cha ODM wanatoa hotuba mbele ya umati wa watu, wakiwa wengi wao wamevalia kofia za machungwa. Baadhi ya watu wako nyuma yake, wengine upande wake, yeye anatoa hotuba katika jukwaa lenye nembo ya ODM.

Mwanaume amevaa suti anapiga picha ya kitambulisho kwa kutumia camera .wanaume wengine wawili wanatazama huku mwanamke akifanya kazi kwenye computer yake. Wako kwenye ofisi.

Ofisi ya Huduma Kenya, wateja wahudumiwa na maafisa mbalimbali. Baadhi ya kaunta zinazoonyesha huduma kama vile za Uwezo Fund. Ofisi hiyo inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Wanariadha kadhaa wanashiriki katika mbio za riadha uwanjani. Wanaonekana wanakimbia kwa kasi kwenye mstari wao wakivalia nguo za mchezo zenye rangi tofauti. Mashabiki wanajaa jukwaani wakishangilia.

Wanaume wawili wamekaa kwenye meza ya mbao wakijaza fomu. Mmoja amevaa kofia na mmoja amejitolea sana kwenye kazi hiyo. Wanawake wamekaa nyuma yao akisubiria kwa uvumilivu mwingi sana. Mazingira yanaonekana kuwa nje.

Watu wengi wamekusanyika uwanjani wakitazama mchezo. Jukwaa limejaa mashabiki waliovalia mavazi mbalimbali. Uwanja unaonekana kuwa mkubwa na kuna taa refu ya mchezo. Watu wengine wanasimama na kutembea uwanjani.

Kituo cha Huduma Centre, mwanamke anahudumia wateja kwa kutumia kompyuta mbili. Wanaume watatu wamesimama karibu wakionekana kufurahi na kuzungumza. Kuna mabango ya Huduma Centre , yamening'inia ukuta.

Wateja wawili wako katika kituo cha HUDUMA CENTER, mmoja wao akijaza fomu. Huduma mbalimbali kama UWEZO FUND na Insurance of Police Abstract, zinaonekana zikitolewa katika kaunti tofauti.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyekundu na wengine wamevaa jezi za njano. Wote wanajaribu kucheza mpira na wamefurahia mchezo.

Timu ya soka iliyovalia jezi za rangi ya chungwa na michoro nyeusi wakitembea kwenye uwanja wa riadha karibu na uwanja wa mpira. Nyuma yao kuna stadi kubwa iliyojaa mashabiki.

Watu wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa katika kituo cha Huduma Centre. Kuna dirisha la huduma linaloelekeza kwa huduma tofauti kama; KRA, NSSF na SHA service . Wateja wanashikilia nyaraka zao wakisubiri zamu yao.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani wakicheza mechi. Wachezaji wengine wamevaa jezi za rangi ya manjano na wengine rangi ya kijani. Watazamaji wengi wamejazana kwenye turibuli wakifurahia mchezo kwa umakini.

Mwanariadha akitua kwenye mchanga baada ya kuruka mbali huku mchanga ukitawanyika hewani. Anafanya mchezo wa riadha kwenye uwanja wenye viti vya rangi nyekundu, nyeusi na kijani.

Afisa wa serikali ametembelea ofisi ya Huduma Center. Anahutubia maafisa wa ofisi hiyo na wafanyikazi wengine. Ofisi hiyo ina nembo ya Huduma Kenya na skrini ya matangazo.

Shughuli za usajili zinaendelea chini ya hema. Afisa mmoja anatumia kompyuta ndogo kuwahudumia watu waliopanga foleni ndegu. Wanaume kadhaa wamesimama mbele ya foleni wakingoja zangu yao. Tukio hili linaashiria huduma wa umma.

Wafanyakazi wawili mwanamume na mwanamke wamekaa kwenye dawati wakitumia kompyuta, wako chini ya ishara iliyoandikwa NCS services , ofisi inaonekana safi na ya kisasa na kuna viti vya wateja mbele yao.

Kundi la wanaume wengi wakiwa wamevalia suti wamesimama mbele ya mbao yenye nembo ya ODM. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye sura ya mwanamume anayejulikana kama Raila Odinga.

Mwanamke ameketi kwenye kiti mbele ya meza yenye microphone .Ametazama mbele akiwa na sura nzito. Amevaa miwani, shanga nyeupe shingoni na koti la blue .

Mwanamke amevaa joho la mahakama akimkabidhi mwanamume folder nyekundu. Wote wawili wanatabasamu. Wanaume wamevaa suti nyeusi wakati mwanamke amevaa joho jeusi na sketi.

Watu wamekaa kwenye meza ndefu ya mbao, wakijaza fomu . Mwanamke aliye na nywele za bluu anasubiria nyuma yao. Inaonekana kama shughuli ya kijamii au usajili inaendelea.

Watu wengi wamekusanyika jukwaani wakishangilia timu yao. Baadhi yao wamebeba bendera za Kenya na wengine wamevalia kofia na nguo za rangi ya bendera ya Kenya mmoja anapiga tarumbeta.

Wachezaji watatu wa mpira wa mikono akiwa katika mchezo mkali. Mchezaji mmoja amevalia sare nyeupe na anaruka juu kuchukua mpira. Wachezaji wengine wawili wakiwa wamevalia blue wanajaribu kumzuia.

Timu ya KPA ya mpira ya vikapu, wakiwa wamevalia jezi za rangi ya buluu wanasherehekea ushindi kwa furaha. Wameshikilia kombe kubwa kwa pamoja huku mashabiki wao wakifurahia na wao.

Mashabiki wa mpira wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe. Mmoja amevalia sare ya kipekee na amebeba bango lililoandikwa we now need man city . Wengine wanaonekana wakifurahia mchezo.

Wachezaji wawili wa mpira ya kikapu wako uwanjani. Mmoja amevalia jezi ya buluu na ameshikilia mpira juu ya kichwa, akijiandaa kurusha. Mchezaji mwingine amevalia jezi nyekundu akimzuia asifunge bao.

Mashabiki wa timu ya Bandari wanashangilia kwa shauku wakiwa wamevalia nguo za bluu. Baadhi yao wamebeba mabango na bendera zenye jina la timu. wote wanaonekana wenye furaha na wanainua mikono juu.

Mteja mwanaume ameketi kwenye kaunta ya huduma ya Kenya. Mfanyakazi wa kike amekaa upande wa pili akiwa anamhudumia mteja huyu. Kaunta hii ina ishara ya Huduma Kenya na kuna kompyuta juu yake.

Mwanamume amesimama mbele ya kipaza sauti na jaji wa kike anashika kitabu kikubwa mkononi mwake huku mke wake akisimama upande mwingine. Umati wa watu unaonekana nyuma.

Ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, mwanamke mmoja amesimama mlangoni akiwa amevalia sare. Ukuta una mabango yenye maandishi kuendeleza huduma bora na transforming public service delivery .

Mkutano mkubwa ndani ya ofisi ya posta. Watu wameketi wakisikiliza mzungumzaji . Mzungumzaji amesimama akiongea mbele yao. Hali hii inaashiria mkutano wa kazi au mafunzo fulani.

Wanawake wanne wachezaji wa mpira wa kikapu wametabasamu. Wote wamevaa jezi nyeusi zenye maandishi Kenya na nambari. Wawili wanashikilia mipira miwili ya mpira wa kikapu juu ya vichwa vyao.

Kundi kubwa la mashabiki wa Kenya linashangalia kwa nguvu mikono juu. Wameshikilia bendera za Kenya. Wanaonyesha hisia za furaha na uzalendo wakifurahia mchezo au tamasha.

Afisa amekaa kwenye kaunta ya Huduma Kenya. Amevaa shati jeupe na barakoa akihudumia wateja. Nyuma yake kuna bango kubwa jekundu na la kijani.

Kikundi cha watu watatu wanaonekana wakifurahia labda katika hafla ya michezo. Wote wamevalia mavazi nyekundu yanayoashiria Kenya na wawili wao wamepakwa rangi usoni na kofia zao ni za kipekee.

Umati mkubwa unaonekana. Shabiki wa soka aliyejipaka rangi ya kijani na nyeupe mwilini akiwa amezungukwa na watu wengi wanaoshangilia kwa sababu ya ushindi.

Mashine ya kuchimbia excavator ya hyundai. Mashine hii imepaki karibu na mabomba makubwa ya saruji na rundo ya udongo ya mchanga ikionyesha eneo la ujenzi.

Wanaume wawili, kuna mwanamke mmoja wakiwa wameshikilia ripoti ya ardhi ya mpaka na utoaji wake kwa mwaka wa fedha wa elfu mbili ishirini na moja.

Kundi la viongozi wa serikali na mahakama wamesimama kwa heshima . Baadhi yao wamevalia majopo rasmi ya mahakama na wigi huku wengine wakiwa wamevalia suti. Wote wapo nje ya jengo rasmi pengine wakihudhuria hafla maalum.

Mteja anahudumiwa na karani kwenye counter ya huduma Kenya, wote wawili wanavalia brakoa, mteja amevalia kofia nyekundu, karani anatumia kompiuta kumhudumia mteja.

Watu watatu wako ofisini, mwanamke mmoja ameketi kwenye kompyuta na mwanaume amesimama akiwasaidia. Nyuma yao kuna mwanamke mwengine ameketi karibu na kamera wote wanaonekana kushughulikia na mambo ya kikazi.

Watu wengi wamekusanyika nje wakishaangiria. Mmoja amevalia shati lenye bendera ya Kenya, na mwingine amevalia kofia kubwa ya majani. Baadhi yao wanacheka huku, wengine wakiwa na miwani ya jua.

Majalada mengi ya buluu yakiwa yamepangwa juu ya meza ya kahawia, majalada mengi yamewekwa pamoja na kufungwa na bendi za mpira, majalada haya machache yameekwa juu ya rundo.

Kundi la watu wakisherehekea wengi wakiwa wamevaa sare za bluu na skafu zenye nembo ya PNU. Wameshikilia glasi za mvinyo na wanazinyanyua juu wakishangilia mbele yao kuna keki kubwa ya ghorofa mbili yenye nembo hiyo.

Mwanaume anajaza fomu huku wengine wakiangalia. Anaonekana kusign hati muhimu labda cheti cha kuzaliwa yuko karibu na meza iliyo na karatasi nyingi.

Mwanaume na mwanamke wanatabasamu na kushikana mikono. Mwanaume amevaa koti jekundu na mwanamke amevaa nguo ya rangi mbalimbali. Wote wawili wanaonekana wenye furaha.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanasherehekea ushindi. Wakiwa wamevalia jezi nyeupe na bluu. Mchezaji mmoja anashikilia nyala ya dhahabu. Huku wengine wakiinua mikono yao na kushangilia kwa furaha.

Watu wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma katika ofisi ya Huduma Centre. Kijana mmoja amevalia shati la milia ameketi mbele. Afisa wa polisi anatembea huku amebeba bunduki. Watu wamekaa kwa utulivu wakisubiria kuhudumiwa.

Mawakili wameandamana kutetea uhuru wa mahakama wakiwa wamevalia majoho yao. Wanashikilia mabango yenye ujumbe unaotaka heshima kwa mikataba wa kijamii na kulinda uhuru wa mahakama.

Kundi la watu linashangilia kwa mikono iliyoinuliwa, wengi wao wakiwa wameshika bendera za Kenya. Wengine wanashika maua na mabango yenye picha za wachezaji.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu, wamevaa jezi za njano na nyekundu, wakisalimiana na mashabiki wao. Watu wengi wako kwenye virutunes wakishangilia timu yao.

Watu wamesimama kwenye kaunta ndefu. Wengine wanajaza fomu huku wengine wakingojea kuhudumiwa. Bango la passport collection inaonekana likionyesha huduma zinatolewa.

Mwanamke anavaa joho la hakimu na kofia nyeusi. Amesimama mbele ya kipaza sauti na meza. Anatoa foto mbele ya hadhira. Kuna nembo ya Judiciary na Republic of Kenya , kwenye meza.

Watu wamesimama nje ya jengo la bluu ya center ,baadhi wamesimama wengine wamekaa chini. Kwenye mlango wa kuingililia kuna bango iliyoandikwa entry of kuingia,

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wamesimama uwanjani. Mchezaji wa mbele akiwa amevalia jezi yenye milia ya rangi ya machungwa, anashangilia kwa nguvu, mchezaji mwingine amesimama nyuma yake.

Wachezaji wa soka wanakimbia kwenye uwanja wenye nyasi. Wamevalia jezi za buluu na wengine wamevaa fulana za kijani na pink . Lango la goli linaonekana kwa nyuma wakifanya mazoezi.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia FC wakiwa wamekusanyika jukwaani wakishangilia timu yao. Wamevalia jezi za kijani na nyeupe huku mmoja wao ameshika bango lenye jina la timu. Baadhi yao wamefunika sura zao kwa vinyago.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamesimama pamoja kwenye uwanja wakiwa wamevaa sare nyeupe na mistari nyekundu. Baadhi yao wameshikana mikono au wamekunja mikono.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika wakitazama tamasha. Baadhi yao wamevaa kofia za majani. Mmoja wao ameshika bendera ya Kenya akichangamsha umati.

Jengo la mahakama ya juu ya nchini Kenya linaonekana, chini yake kuna maandishi yanayosema supreme court of Kenya, na taarifa kuhusu haki za jumuiya yetu.

Watu kadhaa wanakusanyika karibu na meza nje wakijaza form .Wanaume na wanawake wanahudumiwa na mwanamke aliyeketi chini na anayeonekana kutoa huduma bora.

Maafisa wa serikali wamesimama ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, mmoja wao anazungumza na mwananchi aliyeketi. Kuna watu wengine wanaosubiri huduma wakiwa wamekaa kimya.

Alama ya mikono miwili inayoshikana ndani ya duara la manjano na ukingo mwekundu. Chini ya alama kuna maandishi Tuko Pamoja, yakisisitiza umoja na mshikamano.

Jambo hili linahusu Court Annexed Mediation in Kenya. Upande mmoja wa picha unaonyesha picha za mchoro za watu watatu wanajadiliana. Upande mwingine unaonyesha nyundo ya jaji.

Mwanaume huyu amesimama mbele ya hadhira akishika kitabu takatifu cha Bibilia na kuhudumia umati. Jaji mkuu amesimama karibu naye. Hali hii inaashiria tukio muhimu ya serikali.

Maafisa wa huduma centre wamewahudumia wateja. Mteja mmoja amekaa kwenye kaunta huku mwanamme mmoja akizungumza na wafanyakazi wengine. Kuna baluni za kijani kwenye dari.

Watu wamejipanga kwenye foleni, wakisubiri huduma kwenye meza iliyo na mahema. Maafisa wa huduma Kenya wakiwa wamevaa barakoa wanahudumia umma. Wengi wao pia wamevalia barakoa.

Mwanamke aliye na nywele ndefu zilizosokotwa ameketi kwenye kiti chekundu, akizungumza na mfanyakazi mwanamke aliyekaa nyuma ya dirisha ya kaunta. Wanaonekana wakishughulikia nyaraka mbele za kompyuta.

Umati wa watu wana furaha wanashangilia, wengi wakiwa wameinua mikono yao. Mwanamke mmoja yuko mbele, amevaa miwani na jezi iliyoandikwa Kenya huku mwanamume mwingine akipuliza firimbi. Wote wanaonekana kufurahia tukio.

Watu wengi wakiwemo wanawake, watoto na wanaume, wamepanga foleni ndefu wakisubiri huduma. Watu wanasimama nje ya jengo yenye ubao unaosomeka kichwa cha huduma. Ni mahali pa kusaidiwa.

Maafisa na raia wamekusanyika katika ofisi ya umma. Wateja wamesimama kwenye kaunta wakihudumiwa, huku wengine wakiwa wameketi wakisubiri zamu zao. Hali inaashiria shughuli za kawaida katika ofisi ya kutoa huduma kwa umma.

Viongozi watatu wamekaa kwenye jukwaa wakati wa uzinduzi rasmi. Mwanaume moja katikati na wanawake wawili, wote wakiwa wametabasamu. Nyuma yao kuna tangazo la law courts .